Hapa ni darasa ambapo viti ya rangi nyeupe ikiwa imepangwa kwa laini huku ikiwa kusafi. Pale kuna boksi kwa rangi yake nyekundu.

Mwanamke mmoja ambaye amevaa shati lake nyekundu, hapo mbele ikiwa na maandishi ambayo ime andikwa Kenya, akiwa katika io meli katikati ya maji alafu pale kando kuna mashini hasa hutumia kuenda yeye ni mlemavu.

Mwanamke huyu ambaye ako katikati la maji katika meli huyo huenda alikuwa wanakimbizana ama yeye ni mmoja wao wa wachezaji ambao wakati huo.

Hapa ni kwa darasa, darasa hili kuna viti mingi za wanafunzi halafu pale nyuma kuna kibao ambayo ni Nyekundu. Pale hakuna wanafunzi yeyote huenda wametoka nje ama wako nyumbani. Ni kusafi na vitu zimepangwa kwa laini zinazofaa.

Duka hii, ikiwa imefunguliwa, alafu pale, mlango ikiwa imeandikwa, Mpesa, huku ikiwa ndani, kuna vifaa ama mali tofauti tofauti, ambazo zinauzwa huko ndani, hapa teli ikiwa na ghorofa tatu.

Hapa ni kiwanja ambayo watoto hasa huwa wanaenda pale wanacheza hasa watoto ambao siku ya kuzaliwa wanaenda pale wanasherehekea. Hii kiwanja unalipia, hizo vitu unalipia baada ya mtoto wako kuichezea.

Hapa ni katika gwaride ya shule, palekuna mti ya bendera kwa rangi yake nyeupe ikiwa imewekwa katikati ya maua ambayo imekatwa kwa laini alafu kando yake kuna jumba kubwa iliyo na ghorofa mbili.

Wanaume hawa wawili wote wamevaa gauni ama nguo kutoka juu mchikichi hadi mguu kwa nguo yake nyeupe wakiwa nasafiaha pale hospitali kuhakikisha kua uchafu yote umetoka wakitumia teknolojia ya kisasa.

Msichana huyu ambaye ameketi kando ya maji. Akiwa amevaa shati lake imeandikwa Kenya. Yeye ameshika karatasi ambayo imeandikwa Baris twenty twenty four qualified . Huenda yeye aliyekuwa mmoja wao wachezaji wa mchezo huo.

Hapa iko na mlango ambayo kwa rangi yake nyekundu. Kwa hii mlango pia iko na maandishi ambayo imeandikwa katika kiti yake nyeupe ikiwa imeandikwa maandishi kutumia kalamu nyeusi.

Hapa ni soko. Soko hii wakulima wamekuja na vifaa vyao vingi alafu tena pale kuna maango. Katikati ya soko wametandika vitu saau ama wamepanga vizuri ile mnunuaji amependezwa na yote aweze kununua. Imepangwa vizuri alafu wakakaa pale wakiongoja wanunuaji wafike ili wanunue.

Bao hili refu kwa rangi yake nyeupe. Hiki bao ikiwa na maandishi ambayo imeandikwa na kalamu yake nyeusi alafu pande kando kuna duster hasa ni katika darasa.

Hapa ni shule. Shule hii imeekwa kwa ghorofa mara tatu alafu pale chini yake kuna maua ambazo zimependezwa na zimekatwa zinazovutia. Hapa kumetulia na hakuna mtu yeyote, huenda wanafunzi wako darasa ndani ama wametoka.

Kitabu hiki ikiwa ni ya darasa la saba hasa limeandikwa pale ikiwa na maandishi inasema Longhorn Computer Science Learner's Book Grade 7. Hii hasa kitabu ambacho haswa hutumiwa pale darasani kufuza hawa wanafuzi.

Hizi ni sanduku ambazo huwa inapatikana mara kwa mara katika ofisini, hizo sanduku ambazo huwa inapatikana labda ofisini za walimu, pale kila mwalimu ana sanduku lake ili aweke vitu ambazo zinahitajika. Ameweka faili zake ili zipangike vizuri na isiweze kupotea.

Hawa ni wanaume wawili. Mmoja akiwa amefanya zoezi akiwa ameketi, mwingine akiwa anasaidia amshika. Huenda huyu mwenye ameketi akiwa anafunza ili akuwe na kofu manake huenda alipata ajali na angetaka kurudi afya nzuri.

Kitabu hii ambayo iko na maandishi imeadikwa health safety and manners grade two, pale kuna mtoto mmoja ambaye amechorwa alafu kuna msichana, alafu pale kuna watoto wawili .

Yameharibu wamevunjika ama kumeleta kuchomeka, watu wameenda pale ili kuhakikisha kuwa kile ambacho kimetendeka katika barabara huo, huenda kuna watu wamekufa katika hio ajali.

Hawa ni wanaume wawili mmoja akiwa amefanya zoezi kama ameketi mwingine akiwa anasaidia ameshika huenda huwa mwenye ameketi akiwa anafunza ili akuwe na nguvu maanake huenda alipata ajali na angetaka kurudi afya mzuri.

Hawa ni wachezaji wa timu moja, wote wakiwa wamevaa sare zinazofanana, alafu mbele ikiwa imechorwa bendera ya Kenya, pale kwa laini ya pili ni walemavu, alafu pale katikati kuna mpira mbele.

Vitabu hivyo vikiwa zimepangwa kwa laini inayovutia zikiwa vitabu kwa rangi mia mbili. Zikiwemo pale ndani ya boksi alafu hapa juu kuna faili ya rangi nyeusi.

Kompyuta hizi mbili zikiwa kwa rangi nyeusi. Zikiwa zimeeka katika meza hii nyeupe. Alafu pale kando, kuna vitabu ambazo zimepangwa kwa laini inayovutia.

Pale kuna msichana mmoja ambaye ameketi kwa kiti ili apewe chanjo. Kando yake kuna mwanaume ambaye amevaa koti lake nyeupe. Alafu kando kuna boksi ama mfuko ya kuweka dawa. Huyu msichana akiwa anapewa chanjo katika nyumbani mwake.

Hapa ni darasa ambapo kuna viti ya wanafunzi. Mbele ya viti ya wanafunzi kuna makaratasi huenda mitihani za wanafunzi. Darasa lenyewe ni kusafi na ihali viti hazijapangwa kulingana na vile.

Hapa ni gwaride, alafu pale ni shule iliyo gorofa mbili. Mlango ya rangi nyeupe mabayo imefungwa. Pale ni bendele, miti ya bendera. Alafu maua imekatwa vizuri inayopendeza.

Hii ni nyumba ya gorofa tatu ambayo mlango imepakwa rangi nyekundu alafu imeandikwa darasa. Hapo mbele kuna maua ambayo ni za kuvutia zimekatwa kwa laini.

Hapa kuna bao ambayo imeandikwa maandishi. Maandishi haya inaeza kuwa ilikuwa ya darasa ambao wanafunzi wameweza kufunzwa maandishi haya na mwalimu ili waweze kufunza na mwalimu.

Hawa ni wachezaji walemavu wa timu mbili katikati yao kuna referee ama mkubwa wa ambao anawaelimisha na kuwafunza jinsi ambavyo wanafaa kuifanya ama

Hapa ni darasa, ambapo fiti imepangwa kwa laini inayofuatilia. Pale kuna dirisha ambayo wamefunga kati ni ukali. Ilhali hakuna wanafunzi wowote hapo huenda wameenda darasa lingine ama hawepo.

Wachezaji wawili moja ni kama ameanguka mwingine anasaidia kuanguka nyuma ya imeandikwa uenda wamefika kikomo yahiyo wachezaji riadha wakiwa katika uanjani kucheza.

Hii ni kitabu ya darasa la tatu. Hii inaonyesha amefungua pechi ambao anafunza watoto. Hii kitabu ambayo mwalimu anatumia kufunza watoto ama wanafunzi wanaweza chukua ili wakaijifunze.